Pikipiki zimepaki nche ya mashine ya kutolea pesa

Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne, huku mazingira yake ni utulivu nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Baa yenye mandhari ya kuvutia ya rangi ya bluu yenye vileo mbalimbali

Ndani ya baa, watu wameketi wakinywa vinywaji mbalimbali, huku wengine wanacheza muziki kwa furaha wakifwatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa. Mwanga wa rangi ya bluu unamulika na sauti za muziki zinajaza hewa ya burudani, vikiakisi utamaduni wa starehe na kushirikiana kama jamii.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya muundo tofauti yamepangwa katika sehemu ya kuuzia magari. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na unaoaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari ilikuwa "hyundai" magari mbalimbali, ya muundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja; ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani ilivyosafi na ya kuvutia ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, hii inaakasi viwango vya kosasa na uimara wa muundo wa gari hili.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari. Magari mbalimbali ya muundo tofauti, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wakuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "yundai" magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja ikiwa tayari kwa majaribio ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Nje ya maonyesho ya gari yaitwayo Hundai, wauzaji wawili wamesimama pembeni ya magari yanayofanana yaliyopangiliwa kwa mpangilio mzuri. Tayari kila gari limewekwa kwa namna ya kumpokea mteja ikiwa ni majaribio ya kuuza kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja anaefika, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio ya kuuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Ndani ya duka linajihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kuoshwa moto tayari kwa kunywa. Mteja an kuweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, Kuna mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine Kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo "TASSMATT". Mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuweka maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja ataweka chombo na atalipia kiasi anachotaka kwa mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa hayo ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka dogo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Muuzaji kasimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Nje ya kibanda hiki kuna maandishi yanayoeleza maziwa ya aina yote yanapatikana.

Ndani ya duka maalumu linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji wa kike, akiwa anajaza maziwa kwenye chupa kwa kutumia jagi kwa umakini; huku pembeni kuna jokofu dogo jeupe linaotumika kuhifahdi bidhaa ziwe salama na baridi mazingira ya duka ni safi na yaliyopangwa vizuri tayari kuwahudumia wateja.

Watu watatu wameketi ndani ya duka maalumu la kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, wanafurahia kunywa maziwa kwenye vikombe. Duka hili lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa safi na lenye mpangilio mzuri, mazingira haya yanahamasisha afya bora na matumizi ya bidhaa salama, zitokanazo na maziwa.

Wateja wakiwa wamesimama mbele ya duka, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo "Destiny", wakisubiri mhudumu awahudumie kwa kutumia mashine ya kisasa; inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Huku juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya kibanda kinachojihusisha na uzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Muuzaji kasimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa, nakupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kutoa msikito. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Wateja mbalimbali wamepanga foleni kwenye duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo Moranga. Mashine hii inatumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja anaweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa nje. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya

Ndani ya duka liitwalo Eden linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa kwa fundi ikifanyiwa marekebisho. Mashine hii hutumika na mteja kwa kuwekea chupa na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja kuweka chombo na kulipia kiasi unachotaka kupitia mfumo wa ki automatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa, ikiwa inasafirishwa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, uliopo juu ya mashine hii.

Ndani ya duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja kuweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa ki automatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki . Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa "maziwa haya ni safi na salama kwa afya".

Nje ya duka linalojishulisha na uuzaji bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kutunza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine kubwa naya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo nakulipa kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa nje. Mteja anaweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi anayoweza kuwa, maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kwa mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa nje. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mteja akitumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji kasimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zilizotengenezwa na maziwa, kuna wanunuzi wawili wanatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotematiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa hayo ni safi na salama kiafya.

Vitanda, meza, na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani yanaonyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makabati ya mbao, magodoro na makochi ya aina mbalimbali, yamepangwa nje ya duka la kuuza samani. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa, na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaopita njia, wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Katika duka la kuuzia samani kuna meza ya kulia chakula iliyozungukwa na viti, meza hii imetengenezwa kwa mtindo wa kipekee wa duara ikitamanisha wateja watakoingia ndani kwa ajili ya kutafuta samani kwa ajili ya manyumbani kwao au sehemu za kazi au biashara.

Mteja akiwa anakagua makochi aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka la kuuza samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani. Yanaonyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili na linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaopita njiani wakitafuta samani za kisasa na zinazohudumu.

Fundi seremala wa jinsia ya kike akiwa sehemu ya wazi akitengeneza samani, huku akiandaa mbao kwa kutumia vifaa kama vile msumeno; anajitahidi kukamilisha samani hii kwa wakati, ili aweze kujipatia kipato kwaajili yake yeye na familia.

Fundi seremala wa jisia ya kiume akiwa sehemu ya wazi akiendelea na kazi ya kutengeneza samani, anaandaa mbao kwa kutumia vifaa kama nyundo na msumeno; akijitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili auze kwa ajili ya kujipatia kipato cha kuendesha maisha yake.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, katika sehemu ya kuuzia samani; yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya sehemu hii inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Vitanda vyenye mchanganyiko wa chuma na mbao, vikiwa vimepangwa vizuri katika sehemu ya kuuza bidhaa za samani. Hii inaonyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya sehemu hii inaakisi ubora wa bidhaa, na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaopita wakitafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Vitanda na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani liitwalo "modern furnitures" limejaa samani mbalimbali kama makochi, vitanda na magodoro vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja; wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumbani kwao au sehemu za biashara.

Duka la kisasa la samani limejaa bidhaa mbalimbali kama: makochi, meza, kabati, na vitanda , vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Seti ya makochi yenye rangi ya kupendeza ya kijivu ikiwa imepangwa nje ya duka la kuuzia samani inaonyesha rangi na mtindo tofauti ya kuvutia wateja wanaopita njiani. Mandhari ya sehemu hii inaakisi ubora wa bidhaa hii na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Duka la kisasa la samani limejaa samani mbalimbali kama makochi meza, kabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao au sehemu za biashara kama ofisi.

Viti na meza vya ofisini vimepangiwa kwa mpangilio mbalimbali ndani ya duka la kuuza samani. Vinaonyesha rangi na mtindo tofauti wa kuvutia mteja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa za ofisini zitakazodumu.

Duka la kisasa la samani, limejaa samani mbalimbali kama: makochi, meza, kabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa kuwavutia wateja wanaopendelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Mteja akikagua makochi aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri nnje ya sehemu ya kuuza samani. Ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia. Mandhari ya sehemu hii ina akisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Mafundi seremala wa jinsia tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kutengenezea samani, wanaandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi, wakijitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati, ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Kabati, meza na makochi, yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri, nje ya duka la kuuza samani; yakiwa kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaopita kwa miguu pembezoni mwa barabara hii. Mandhari ya sehemu hii inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Muuzaji wa samani ameketi kwa fahari juu ya kochi lake zuri lenye mkusanyiko wa rangi ya dhahabu na udongo, akipigwa picha kwa tabasamu. Muonekano wa kochi hili ni wakuvutia likiwa limepambwa kwa ustadi mkubwa na kuonyesha ubora wa bidhaa anazouza.

Vitanda vya mbao vikiwa na muundo tofauti na rangi za kupendeza, vimepangwa nje ya duka la kuuzia samani. Mandhari ya duka hili inaaksi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaopita njiani wakitafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yanapangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia bidhaa za samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani linaloitwa "Furniture Palace", limejaa samani mbalimbali kama makochi, meza, kabati na viti, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumbani au ofisini.

Katika mapokezi ya hoteli yenye rangi nzuri na mwanga wa kutosha na mazingira nadhifu ya kuvutia, wahudumu waliovalia sare wanamuhudumia mteja kwa utulivu huku wakimkaribisha kwa ustaha na ukarimu.

Katika mapokezi ya hoteli yenye rangi ya kupendeza na mwanga wa kutosha, kukiwa na mazingira nadhifu na ya kuvutia. Wahudumu waliovalia vizuri wanahudumia mteja kwa utulivu, huku wakimkaribisha na kumhudumia kwa staha na ukarimu.

Katika mapokezi ya hoteli yenye rangi nyeupe na mwanga wa kutosha, kukiwa na mazingira nadhifu na ya kuvutia. Wahudumu waliovalia sare nzuri wamesimama kwa utulivu, tayari kuwakaribisha na kuwahudumia wageni kwa staha na kwa ukarimu.

Ndani ya soko kubwa la kisasa viungo mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio rahisi juu ya meza, viungo hivi vikiwemo viungo vya chai na pilau vimepangwa vikisubiria wateja wanaoingia ndani ya soko hili wakitafuta viungo kwa ajili ya nyumbani au sehemu za biashara.

Ndani ya soko kubwa, wahudumu wamepanga bidhaa mbalimbali kama vile: mihogo, magimbi, mahindi, ndizi na nyanya katika meza tofautitofauti, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaopita njia wakitafuta bidhaa hizi, ili wapate hela ya kujiongezea kipato kwa ajili yao na familia.

Katika soko dogo pembeni ya barabara wauzaji wamepanga bidhaa zao za nyanya chini kwa mpangilio rahisi wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa. Huku mazingira yakiwa ya wazi yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko muuzaji kasimama mbele ya meza iliyopangiwa vifaa mbalimbali kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizi kama karoti na ndizi, akisubiri wateja wanaopita ndani ya soko wachague bidhaa, wanunue ili apate kipato cha kuendesha maisha yake.

Katika sehemu ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali juu ya meza bidhaa hizi kama vitunguu nyanya maparachichi na matikiti zimepangwa vizuri kwa mpangilio rahisi zikisubiri wateja wanao pita ndani ya soko wakitafuta bidhaa hizo kwa ajili ya nyumbani au sehemu ya biashara

Ndani ya Soko, wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, matikiti, mihogo, ndizi na mahindi chini kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa na uwazi mkubwa na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Ndani ya soko, mteja aliyesimama mbele ya meza akihudumiwa vizuri na muhudumu aliyepo nyuma ya meza hii huku akiwa ameipanga vizuri kwa mpangilio wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo: mboga za majani, nyanya na ndizi. Sehemu ya soko ni sehemu ya watu kujipatia bidhaa na wauzaji kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Ndani ya soko, wauzaji wamesimama nyuma ya meza iliyopangiliwa vizuri, ikiwa na bidhaa kama; nyanya, mboga za majani, vitunguu na tangawizi. Wakisubiri kwa hamu wateja wanaopita katika soko hili, ili kununua bidhaa ili wao wajipatie kipato.

Muuzaji ndani ya soko ameinama akipanga bidhaa zake chini kwa ufanisi, bidhaa kama vile nyanya zilizo vizuri, fungu la karoti na viazi vilivyopangwa kwenye ndoo, huku akitegemea wateja wanaopita katika njia kuchagua bidhaa zake ili auze na kujipatia kipato.

Ndani ya soko muuzaji anafunga mazao wa aina ya nyanya iliyoiva vizuri kwenye kifungachio tayari kuwahudumia wateja waliosimama mbele ya meza yake, mandhari ya soko ni yenye wazi na inayoruhusu biashara kwa ajili ya watu kuuza na kununua, ili kujipatia vipato na bidhaa za nyumbani.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya meza akimkabidhi mnunuaji mfuko uliojaa mboga za majani. Wamesimama mbele ya meza sokoni iliyokuwa na bidhaa tofauti kama: viazi, mayai, vitunguu, nyanya na mboga za majani.

Ndani ya soko wateja wanaongea na muuzaji aliye panga bidhaa zake juu ya meza kama vile: mananasi, machungwa, maembe, na ndizi, wanaulizia bei za bidhaa; huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazo saidia uchumi wa jamii.

Mhudumu wa jinsia ya kike yupo ndani ya ofisi ya yenye jina "PLATNUM", akitumia kompyuta kutoa huduma kwa wateja. Ofisi hii ni sehemu ya taasisi inayotoa mikopo midogomidogo kwa watu binafsi, na wafanyabiashara kwa masharti nafuu.

Dalali akiwa katika sehemu ya jengo lililojengwa mjini ,likiwa na chumba kikubwa kinaweza kutumika kama makazi au ofisi, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Majengo mbalimbali ya mitindo tofauti yaliyojengwa katika maeneo ya mjini yakiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi au ofisi. Majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi.

Dalali akimuonyesha mteja sehemu ya kisasa yenye samani zinazovutia, inayoweza kutumika kama sehemu ya biashara au makazi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mijini.

Jengo kubwa lililojengwa vizuri katika eneo la mjini likiwa na vyumba vingi vinaweza kutumika kwajili makazi au ofisi, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Nyumba mbalimbali zimejengwa katika eneo la mjini zikiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi au hata ofisi. Majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inalenga kuongeza fursa za biashara na makazi hasa maeneo ya mjini.

Jengo kubwa lililojengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vinavyo weza kutumika kama makazi au ofisi, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Nguo zimetundikwa na nyingine zimepangwa vizuri katika sehemu ya wazi ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na nyimbo tofauti hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au bidhaa wanazozitaka.

Nguo zikiwa zimetundikwa vizuri na nyingine zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza zikiwa na rangi yenye miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa tofauti ambayo huwapa wateja uhuru wa kuchagua bidhaa wanazotaka.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wameshuka kwenye ngazi wakiingia kwenye jengo kubwa la maduka. Huku watoa huduma wakiwa wamekaa tayari kuwahudumia. Watu huenda katika majengo haya kufanya ununuzi wa vitu mbalimbali au kutembelea wakifurahia mandhari ya kuvutia na utulivu wa mazingira.

Nguo zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unao pendeza, zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa ya aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Mikoba, mabegi na nguo zikiwa zinaitundika vizuri ndani ya duka lenye mpangilio na upitia zikiwa na rangi tofauti hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo wapo wateja uhuru mfano wa kuchagua mavazi au bidhaa wanazotaka wao.

Viatu vya watoto vimetundikwa vizuri ndani ya duka Lenye mpangilio unaopendeza, vikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na huwapa wateje uhuru mpana wa kuchagua vitu wanavyovitaka.

Nguo za watoto zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza, zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa yenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambazo huwapa wateja uhuru wa kuchagua aina ya bidhaa wanayotaka.

Nguo zikiwa zimetundikwa na nyingine zimepangwa juu ya meza vizuri, ikiwa na rangi na miundo tofauti tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambazo huwapa wateja uhuru mfano wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Nguo zimetundikwa juu ya sanamu na nyingine kwenye rafu ndani ya duka lenye mpangilio mzuri zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambalo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazotaka.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vitafunwa mbalimbali kama vile biskuti zimepangwa kwenye rafu, huku mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi, kwa sababu mazingira yana usafi wa hali ya juu. Huku taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wakupendeza, mpangilio wake unavuta wateja huku pakiwa na uangizi wa hali ya juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, mteja anaendelea kuchagua vyombo vya plastiki vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Mpangilio wake umemvutia mteja huyu kwa urahisi, huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu. Na taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa, na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwangaza wa kupendeza, mteja anachagua vilevi vilivyopangwa kwenye rafu vizuri. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi ,huku mazingira yakiwa yana usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia sana na la kisasa.